Ndizi mingi zilizotolewa kutoka kwa mmea na zimetandikwa chini. Ndizi hizo bado ni mbichi na zina rangi ya kijani. Hii inaonyesha umuhimu wa kilimo cha ndizi na jinsi zinavyovunwa. Ndizi ni chanzo kuu cha chakula na biashara kwa wakulima wengi.

Mashamba ya migomba, migomba hiyo imepandwa kwa safu na mimea ina majani makubwa yenye rangi ya kijani. Hii inaashiria mazingira ya kilimo yenye mfano wa kilimo cha kisasa ambapo mimea hupandwa kwa mpangilio mzuri. Hii inaonesha umuhimu wa kilimo na uzalishaji wa chakula.

Wafanyikazi wawili wamevalia kofia wakishughulikia maziwa. Maziwa yanatiririka kutoka kwenye chombo kimoja hadi kingine. Kuna vyombo vingine vya kukusanyia maziwa vimewekwa karibu. Hii inaonyesha usindikaji wa maziwa sehemu muhimu ya kilimo.

Vijana wanachungia kwenye rundo la takataka, ikionyesha changamoto katika elimu. Wanyama hawa, wanatafuta chakula katikati ya uchafu. Hali hii inaweza kuathiri afya zao na ubora wa mazao. Inaonyesha jinsi uchaguzi, inavyoathiri k ufugaji.

Ndizi zimeangikwa kwenye duka au soko zikiwa zimepangwa vizuri. Kuna aina mbalimbali za ndizi zikiwemo zile zilizokomaa na nyingine ambazo bado ni mbichi. Eneo hili linaonyesha biashara ya mazao ya kilimo ambapo ndizi hizo zimeandaliwa kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Mwanamke huyu anayekamua ng'ombe anaonyesha umuhimu wa kilimo. Hii inasaidia familia na nchi kupata chakula na kuongeza mapato. Ni ishara ya kujitegemea na juhudi za wakulima kwa ustawi wa jamii.

Ngazi kubwa ya ndizi mbichi inani'ngi'nia kwenye mti ikionyesha mavuno ya kilimo . Ndizi zimefunikwa na majani yake makubwa ya kijani kibichi. Hii ni taswira ya matunda yakikua shambani , inaonyesha jinsi wakulima wanavyopanda na kuvuna chakula.

Shamba kubwa lina migomba mingi, baadhi ikiwa ni ndizi zilizokomaa. Udongo unaonekana kuwa na rangi nyekundu na migomba imepangwa vizuri. Mandhari inaonyesha shamba la ndizi lililostawi na tayari kuvunwa, ikionyesha juhudi kubwa ya mkulima.

Mkulima amesimama shambani karibu na mti wa ndizi akiwa ameshikilia mkungu mkubwa wenye ndizi mbichi. Hali hii inaonyesha hatua ya mavuno ambayo ni sehemu muhimu ya kilimo. Inaashiria matunda ya kazi ngumu shambani na jinsi mazao yanavyopatikana ili kutumika kama chakula au kuuzwa.

Mtu amevalia koti jeupe la maabara akifanya majaribio ikionyesha utafiti wa kilimo. Anaonekana akitumia vifaa vya kemia kama vile bilauri na mirija. Huu unaweza kuwa utafiti wa udongo au mazao kuboresha kilimo. Hii inawakilisha sayansi inavyotumika kusaidia wakulima.

Ngazi ya ndizi mbichi inang'niaia kwenye mti ikionyesha matunda ya kilimo. Majani makubwa yakijani kibichi yanazunguka ndizi. Hii ni taswira ya mavuno ya mazao shambani. Inaonyesha jinsi wakulima wanavyokuza chakula.

Ng'ombe weusi na weupe wako ndani ya banda wakionyesha ufugaji wa kisasa. Baadhi wanakunywa maji, kutoka kwenye beseni, wengine wamesimama. Hii inaonyesha jinsi mifugo inavyotunzwa katika mashamba. Ni sehemu muhimu ya sekta ya kilimo.

Mfugaji amesema makaribu na ng'ombe wake wa maziwa akionyesha sekta ya kilimo. Mfugaji amevaa buti nyeupe zinazofaa kwa mazingira ya kilimo. Hii inatoa taswira ya shughuli za kilimo na ufugaji wa mifugo.

Wanaume watatu wamekusanyika shambani wakitazama ndizi mingi yaliyovunwa. Ndizi hiyo imewekwa juu ya majani yake tayari kwa usafirishaji. Wanaume hawa wamevalia nguo za kawaida, wakionyesha mchakato wa uvunaji wa mazao.

Katika banda, ng'ombe wengi wamesimama wakiwakilisha ufugaji. Wanaonekana wakipata chakula kwenye vibanda vyao. Eneo hili limezungukwa na kuta za chuma na paa, hii inaonyesha njia ya kisasa ya ufugaji wa wanyama.

Mkungu wa ndizi mbichi unaonekana ukining'inia kwenye mti wake ukiwa umezungukwa na majani makubwa ya kijani. Hali hii inaonyesha zao linalopandwa katika sekta ya kilimo. Ndizi ni muhimu kwa chakula na biashara na huchangia katika uchumi wa wakulima.

Mtu aliyevaa mavazi maalum ya manjano ananyunyizia dawa ng'ombe aliye kwenye banda la mifugo. Hii ni njia mojawapo ya kumkinga mnyama huyu kutokana na magonjwa na kuua wadudu kama vile kupe. Kitendo hiki ni sehemu muhimu ya kilimo hasa ufugaji na kuhakikisha afya na ubora wa mifugo.